Hapa ni ofisi, ambapo kuna kompyuta imewekwa mezani halafu kando ya kompyuta kuna viti ambazo hakuna watu, hapa inaonekana ni ofisi ambapo watu hukaa, tena hapa kuna mahali dirisha imefunguliwa ilhali watu wengine hawako.

Huyu ni mchezaji ambaye ako kiwanja ya uchezaji. Huyu ako katikati ya kiwanja akiwa ako zile anaruka. Akiwa ameshughulikia mmoja wa wachezaji ambaye amekuwa akiruka.